Sanduku la kijivu linafunikwa na kifuniko chenye mashimo ya duara. Kila moja likiwa na mmea mdogo. Pembeni kuna bomba jeupe lenye vifungo vyekundu. Sakafu ni ya mbao na ukuta una rangi ya kijivu hafifu.

Mimea imepandwa kwa mistari juu ya mabomba meupe yote yakiwa na rangi ya kijani kibichi. Kila mmea uko kwenye nafasi yake vizuri na juu kuna paa linalokinga jua au mvua. Mazingira ni safi na mfumo huu wa kilimo unaonekana kuwa wa kisasa.

Hii ni sehemu ya kilimo cha kisasa ambapo mimea inapandwa juu ya mabomba vyeupe yenye mashimo. Kila mmea unaunganishwa na bomba ndogo la maji. Chini yake kuna tangi kubwa la kuhifadhi maji ya virutubisho yanayopita kwenye mfumo mzima wa umwagiliaji. Mazingira yamefunikwa kwa paa la kuzuia jua kali.

Mifereji yenye plastiki myeupe imetundikwa kwenye uzio wa mbao kwa usawa na kila safu imepandwa mimea ya kijani kibichi. Kuna safu nne za mifereji na kila moja ina mimea inayomea vizuri. Chini ya mifereji hiyo kuna vyombo vya plastiki vyeusi vilivyopandwa mimea zaidi. Ukuta wa matofali ya kijivu unaonekana nyuma ya uzio hiyo.

Mimea mirefu ya kijani imepandwa kwa mistari ndani ya chumba cha kilimo kilichofunikwa kwa plastiki ikiwa imeshikiliwa na nyaya juu ili kusaidia ukuwaji wima. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na umepaliliwa vizuri, mwanga mwingi unaingia kutoka kwenye paa la plastiki juu ya muundo wa mbao. Mazingira haya yanaonyesha kilimo cha kisasa chenye mpangilio mzuri.

Hii ni sehemu ya kisasa ya kufugia ng'ombe wa maziwa. Ng'ombe weusi na weupe wamesimama kwenye mfumo wa chuma kukamuliwa maziwa. Sakafu ni saruji yenye unyevunyevu na muundu huu unaonyesha uzalishaji wa kisasa wa maziwa.

Shamba limejaa mistari ya mimea ya kabeji iliyo na majani mapana ya kijani kibichi. Udongo unaonekana kuwa umepaliliwa vizuri na mimea inaonekana kuwa na afya nzuri. Mandhari inaonyesha mpangilio mzuri wa kilimo cha bustani katika mazingira ya jua la asubuhi au jioni.

Mimea ya migomba imejaa katika shamba lililo na udongo wa kahawia, kila mti ukiwa na mzigo mkubwa wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi. Majani ya migomba yanapepea juu yakitoa kivuli chepesi, huku mwanga wa jua ukipenya kupitia mashimo katika majani. Mazao yanaonekana kuwa na afya.

Shamba kubwa la mboga limejaa mimea ya kijani kibichi inayopangwa kwa mistari mizuri. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na umepaliliwa vizuri. Nyuma kuna majengo ya mashambani pamoja na miti mirefu. Mandhari ya milima kwa mbali inatengeneza mandhari ya kuvutia na kilimo cha kisasa.

Kabichi hizi zimepandwa kwa mistari ya moja kwa moja zikionyesha kilimo cha kisasa na kilichopangwa. Udongo unaonekana kuwa mwekundu jambo linaloashiria kuwa huenda ni katika eneo la rutuba. Kwa umbali kuna miti, majengo madogo na mandhari ya mashambani.

Mtu amesimama katikati ya njia ndani ya nyumba ya plastiki inayotumika kwa kilimo cha umwagiliaji. Panda zimepangwa kwa mistari miwili mirefu kila upande, ikiwa na majani yenye afya na kijani kibichi. Juu yake kuna kamba nyingi nyeupe zinazoning'inia zinazosaidia mimea kusimama wima. Mwanga wa asili unaingia kupitia kuta za plastiki.

Ndani ya jengo kubwa lenye dari ya mbao na taa za umeme, kuna kuku wengi weupe, waliokusanyika chini ya paa. Vifaa vya kunyweshea maji na kulishia chakula vimewekwa juu yao na vimeshikana kwa nyaya. Sakafu inaonekana kufunikwa na takataka au mabaki ya kulishia. Mazingira yanaonesha ni eneo la ufugaji wa kisasa wa kuku.

Shamba lenye mistari mizuri ya kabichi zilizopandwa kwa mpangilio. Kabichi zinaonekana zenye afya majani yake yakiwa ya kijani kibichi. Udongo ni mwekundu na unaonekana wenye rutuba. Kwa mbali kuna miti na milima na anga lina mawingu mepesi. Mazingira yanaonyesha kilimo bora na mpangilio mzuri wa shamba.

Hili ni banda la kijani linalotumika kwa kilimo cha kisasa. Limefunikwa kwa palstiki ya njano inayowazuia wadudu na kuweka mazingira mazuri ya ukuaji. Ndani ya banda kuna mimea michanga inayokua kwa mistari huku mahema makubwa yakiwa nje kwenye udongo mwekundu. Anga lina mawingu na mti mmoja uko kwa upande wa kulia.

Hii ni shamba la nyanya lililopangwa kwa mistari mizuri ya mimea yenye afya. Nyanya za rangi tofauti, kama vile kijani, machungwa na nyekundu inaning'inia kwenye matawi. Udongo umetandazwa vizuri na kuna njia ya kati kwa ajili ya kupita. Mandhari inaonekana safi na yenye mwanga, ikionyesha kilimo bora na cha kisasa.

Shamba limepandwa mimea midogo midogo kwa mistari iliyo sawa. Na kati ya kila mstari kuna mabomba meupe ya kunyunyuzia maji kwa njia ya matone. Udongo unaonekana kuwa umechongwa vizuri na mazingira yanaonyesha hali ya utulivu bila magugu.

Shamba linaonyesha mfumo wa umwagiliaji, ambapo maji yanatiririka kutoka kwenye mabomba meupe kuingia kwenye mashimo ya mimea. Udongo unaonekana kua umeandaliwa vizuri, kwa ajili ya kilimo. Mandhari ya nyuma inaonyesha uwanja wazi na miti michache.

Shambani kuna mimea ya kijani iliyopandwa kwa mfumo ya mstari kwenye udongo wenye rutuba. Katikati mwa mistari kuna bomba refu jrupe linalotumika kwa umwagiliaji. Kule mbali watu wachache wanaonekana wakifanya kazi ya kilimo kwa bidii chini ya mwangaza wa jua.

Mashini ya kunyunyuzia maji iko katikati ya shamba lenye mimea iliyo pandwa kwa mpangilio, maji yanamwagika kwa nguvu kutoka kwa bomba maalum yakirushwa juu kwa maana ya mvua mazingira yamezungukwa na miti ya mbali na ardhi ni ya nyekundu na safi.

Shamba limepandwa na limejaa matuta yaliojaa mifereji ya plastiki ya umwagiliaji. Maji yanaonekana kutiririka katikati ya mistari ya mimea, yakionyesha mfumo wa kisasa wa kumwagilia. Mazingira yana miti ya kijani pembezoni, na ukuta wa mawe upande wa nyuma.